Wakulima wakiwa ndani ya grini hausi ndogo wakichanganya udongo kwa kutumia koleo katika maandalizi ya kupanda mazao. Zoezi hili ni sehemu ya maandalizi ya vitari vya miche kuhakikisha udongo unakuwa na virutubisho na mchanganyiko bora kwa ukuaji wa mimea.

Daktari wa mifugo na mimea akiwa amechuchumaa mbele ya mifuko mbalimbali yenye mbolea na pembejeo kadhaa zinazotumika katika kilimo, hii huonyesha juhudi za elimu katika sekta ya kilimo hupelekea hupatikanaji wa mazao na mbegu bora kwa ajili ya kilimo.

Mwanamke mfanyabiashara akiwa ndani ya duka la rejareaja akipanga bidhaa mbalimbali za nyumbani kama mafuta ya kupikia, sabuni, sukari na bidhaa nyingine muhimu. Anahakikisha mpangilio mzuri wa bidhaa ili kuvutia wateja wanaopita dukani hapo kwa mahitaji yao ya kila siku.

Wanaume na wanawake wamesimama mbele ya jengo lenye paa lililoshikwa vizuri kwa nguzo za miti, wamezungukwa na mifuko mbalimbali ya pembejeo za kilimo kama mbolea, mbegu na dawa za kuua wadudu. mandhari inaonyesha eneo la usambazaji wa pembejeo kwa wakulima na wafugaji ili kusaidia uzalishaji bora wa mifugo na mazao yao.

Boksi la dawa lenye picha ya paka na mbwa yenye maandishi pembeni kuna chupa ya bidhaa inayosisitiza matumizi salama kwa wanyama. Hii inaonyesha dawa ya wanyama inayotumika kwa katiba na kinga dhidi ya wanyama wanaofugwa majumbani, hasa paka na mbwa.

Mbolea maalumu kwa kilimo cha viazi na vitunguu, imehifadhiwa kwenye mifuko imara iliyoandikwa kwa maandishi mazuri yanayoelezea jina, matumizi na aina ya mazao yanayonufaika na mbolea hiyo.

Kifungashio cha dawa kimebuniwa kwa rangi nyekundu na njano kikiwa na picha ya kifaranga pamoja na maelekezo ya matumizi, muonekano wake unaonyesha kuwa ni dawa maalumu kwa ajili ya kukinga na kutibu vifaranga katika hatua za ukuaji wa awali wa ufugaji.

Boksi la dawa lina picha ya mbwa na paka huku pembezoni pake kuwepo kwa picha ya kopo la dawa hizo. Mandhari hii inaonyesha bidhaa za afya kwa wanyama zinazopatikana katika maduka ya kilimo na ufugaji, kwa ajili ya utunzaji bora wa wanyama wa nyumbani hasa mbwa na paka.

Dawa za binadamu za aina mbalimbali zilizopangwa vizuri ndani ya kabati maalumu ,kila chupa inajina lake linalosomeka ,hii inaansi mpangilio bora wa dawa katika mazingira ya hospitali ,duka la dawa au kituo cha kutolea afya kwaajili ya huduma bora kwa wagonjwa.

Boksi kubwa la rangi ya bluu na nyeupe lenye chapa mbalimbali za wanyama, likiwa ndani yake na dawa kwa ajili ya kuhifadhia, kulinda na kuwakinga wanyama hao na wadudu.

Tangazo la bidhaa ya dawa za mifugo kama: ng'ombe, kondoo, mbuzi, kuku; ikiwa kwa ajili ya kuwazuia mifugo hiyo dhidi ya wadudu, minyoo na maradhi mengine mbalimbali.

Pembejeo za kilimo ambazo zimehifadhiwa ndani ya pakiti, yenye maelezo na picha zinazoonyesha mazao yanayotumia dawa hiyo. Hii humrahisishia mkulima kujua na aina ipi ya mazao, ambayo dawa hii hutumika kwenye kulinda wadudu na kukuzia zao hilo.

Dawa za mifugo aina ya mbwa ambayo imefungwa na kuhifadhiwa kitaalamu katika boksi la rangi nyeupe, ambalo lina gramu mia Moja thelathini na sita.

Nyanya zilizoiva zikiwa tayari kwa kupelekwa sokoni zimepandwa kwenye mifuko maalumu ya kilimo, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Huu ni mfano wa kilimo cha mbogamboga mjini kwa kutumia mifuko kinachowawezesha ualishaji wa mazao safi katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Mkulima wa kiume akiwa ameshika mkononi mwake hoho zilizoiva ambazo amezitoa kwenye magunia yaliyo mbele yake. Kwa nyuma kuna shamba kubwa lenye mimea ya hoho linaloonyesha hatua ya uvunaji wa mazao tayari kwa kusafirishwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amechuchumaa mbele ya mti wa mapapai uliojaa mapapai yaliyo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani. Hii ni hatua awali ya upangiliaji na uandaaji wa mazao kwa ajili ya kuyasaidia kuiva na kuchakatwa kwa ajili ya biashara.

Mkulima wa kiume akiwa anavuna nyanya ndani ya shamba kubwa la nyanya ambapo anavuna nyanya hizo na kuziweka ndani ya ndoo, hii huonyesha hatua ya awali ya uvunaji wa nyanya na kuzihifadhi katika namna nzuri itakayojiwezesha kuzisafirisha kuelekea sokoni.

Zao la migomba ambalo tayari limekwisha kukomaza ndizi zake, likiwa linaonekana katika maeneo ya mjini na mandhari yake yakiwa safi, hii huonyesha juhudi za wakazi kuendelea kupanda mazao ndani ya nyumba zao kwa ajili ya kujipatia chakula na kukiuza sokoni kujipatia kipato nje ya mitaji yao mengine.

Mgomba umeota ndani ya eneo dogo lenye umbo la jiko, likiwa katikati ya uchochoro. Mandhari hii inaonesha jinsi kilimo mseto kinavyoweza kufanyika hata kwenye maeneo madogo ya mijini, yakichanganya uzalishaji wa mazao na mandhari ya makazi.

Vikapu vya plastiki vilivyojaa nyanya zilizovunwa zilizopangwa katikati ya uwazi ndani ya "Green House", hii ni hatua ya uvunaji ulio na kuhifadhi nyanya kabla ya kuzipeleka sokoni hii huonyesha miundo mbinu ya kisasa katika kilimo cha nyanya.

Wakulima wakisomba bidhaa za nafaka katika vyombo kama beseni na wakazianika kwaajili ya kukauka. Hii ni hatua ya awali ya uchakataji wa bidhaa kwaajili ya kupelekwa sokoni. Hii huonesha ubunifu wa hali ya juu katika kuandaa bidhaa zilizo bora.

Shamba la migomba kubwa lililosafi ambapo kuna migomba imepangiwa kwa mpangilio mzuri. Ikiwa tayari imekwisha kukomaa na kuweka ndizi zilizotayari kuvunwa kupelekwa sokoni, hii huonesha jitihada za wakulima katika huhifadhi wa mashamba yao kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Wakulima wakiwa wamevaa mavazi maalumu wamevuna mazao ya ndizi yakiwa yamepangiliwa kwa mpangilio mzuri tayari kwa kupelekwa sokoni. Hii ni mbinu ya awali ya uvunaji na uchakataji wa zao la ndizi na kuliandaa kwa ajili ya kulipeleka sokoni kwa usafirishaji salama.

Mazao ya viazi yakiwa yamefungwa vizuri ndani ya mifuko maalumu kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni, hii ni njia inayotumika na wakulima katika kukusanya mazao yao kutoka shambani mwao na kuyahifdhi vizuri kuyasasfirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima mbalimbali wakiwa kwenye maandalizi ya shamba lililolimwa wakitoa majani na kuyakusanya sehemu maalumu, huku wameweka mbegu sehemu tofautitofauti kwa ajili ya kuzipanda. Hii huonesha hatua za awali za uandaaji wa shamba kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Wanawake wawili wakiwa wamebeba vikapu vya plastiki vyenye mbogamboga za majani ndani yake kutoka katika shamba na kuvipeleka mahali maalumu kwa ajili ya usafirishaji. Hii huonyesha hatua za mwisho za katika kuvuna na kuyaanda mazao hayo katika namna bora ya kuyasifirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa amebeba toroli lililojaa pilipili mikononi mwake; akiwa ndani ya shamba kubwa lenye zao hilo, taswira inaonesha juhudi za mkulima katika kuvuna na kuhifadhi mazao ya biashara kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kuyauza.

wanaume wawili wanachuma maembe kutoka kwenye mti mandhari inaonyesha upandaji mzuri wa mimea hyo

Magunia ya zao la viazi yakiwa yamekwisha kuandaliwa tayari na wakulima wengi. Na usafiri upo karibu kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni. Hii ndiyo njia nyingi hutumika katika maeneo mengi ya uvunaji wa mazao ya biashara.

Mwanaume amesisima shambani ambalo lina mahindi marefu ya kijani yaliyokomaa, mahindi yamejaa vizuri na kuonyesha uzalishaji mzuri wa zao la biashara. Mandhari ya kuvutia ya kionyesha mafanikio ya kilimo cha kisasa na cha utunzaji bora wa mazao.

Wakulima wamekaa makundi wakichambua kwa umakini zao la kahawa, wengine wamechuchumaa na wengine wameinama wakitenganisha kahawa bora tayari kwa kuuzwa kupelekwa sokoni, hii inaonyesha bidii na umakini katika kuandaa bidhaa kabla ya kuzipeleka sokoni.

Mwanamke mmoja na wanaume wanne wamekaa ardhini wakichambua viazi vilivyovunwa, huku pembeni kukiwa na vikapu vya plastiki; vilivyowekwa tayari kwa ajili ya kukusanyia. Mazingira haya yanaonyesha hatua za awali za uvunaji wa zao la biashara, ikiwa ni zao muhimu kwa kipato na ustawi wa wakulima.

Bustani ndogo yenye matuta yenye mazao ya mbogamboga mbalimbali kama kabeji, mchicha na chainizi na mengineyo. Mazao yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakionesha kilimo cha mboga cha kisasa na kinacholenga uzalishaji wa chakula safi kwa matumizi na kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Wanawake wameketi wakiwa na vyombo vya kupepetea na kuchambua mbegu za kahawa shughuli zao zinaonyesha hatua za uchakataji wa zao hilo ambalo husaidia wakulima kuongeza kipato chao.

Mwanamke akiwa ndani ya shamba la viazi ambapo ameanza shughuli ya kuvuna mazao hayo, baadhi ya viazi tayari vimechimbuliwa na kuwekwa juu ya ardhi kuashiria maandalizi ya kuvikusanya kwajili ya kupelekwa sokoni.

Zao la pilipili ambalo lililolimwa ndani ya "Green house" limepandwa kwenye mifuko iliyofunika matuta, likiwa tayari limefikia muda wa kuvunwa na pilipili hizo ziko tayari kuvunwa na kuandaliwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa shambani wakivuna zao la kahawa lenye rangi nyekundu, ikiwa ni ishara ya ukomavu na tayari kuandaliwa na kupelekwa sokoni. Hii huonesha juhudi za vijana katika kupambana na kujikwamua kutoka kwenye wimbi la umaskini na ukosefu wa ajira kwa kujikita kwenye kilimo bora cha kisasa na cha biashara.

Wakulima wakiwa shambani wanapanga nyanya zilizovunwa ndani ya maboksi ya mbao kwa uangalifu, wakiziandaa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni. Nyanya zinaonekana zimekomaa vizuri zikiwa katika hali nzuri ya kuuzwa.

Shughuli ya kutoa maganda kwenye mahindi, kama maandalizi ya kuanikwa na kupelekwa sokoni. Mazingira yanadhihirisha hatua muhimu za uchakataji na usindikaji wa mazao kabla ya kuuzwa. Hii ni hatua muhimu kwa sababu inasaidia mbegu kukomaa na kuimarika kwa ajili ya kutoa virutubisho bora.

Mkulima wa kiume akiwa shambani akichomekea miti ya kusaidia nyanya na kukagua kwa makini ukuaji wa mazao yake, shamba linaonyesha mpangilio mzuri wa mimea na juhudi za mkulima kuhakikisha mazao yanakua kwa ubora na tayari kwa kumpatia faida sokoni.

Mkulima wa kiume akionekana akipika mahindi ndani ya ndoo kutoka mahali alipoyakusanya, nyuma yake kuna shamba lenye mahindi yaliyotayari kuvunwa, kuonyesha hatua za mavuno katika kilimo cha biashara.

Mwanamke na mwanaume wakiwa kwenye shamba la karoti wakivuna karoti na kuzipakia kwa uzuri katika mifuko kwa ajili ya kuziandaa na kuzipeleka sokoni, hii ni hatua muhimu ya awali inayoonyesha maandalizi ya mazao ya biashara kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Mwanaume mmoja pamoja na wanawake wanne na mwanaume mmoja wameketi

Zao la hoho linavunwa ndani ya jumba kubwa la "green house" na kuwekwa kwenye vikapu vya plastiki katika shamba kubwa, kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Hii huongeza tija katika kilimo cha mazao ya biashara na kukuza kipato Cha wakulima.

Mwanamke mmoja akiwa kwenye uwanja wa wazi ameshika mahindi aliyoyaanika juani, mahindi haya yako juu ya turubai kubwa yakionekana yamekauka tayari kwa kuhifadhiwa au kuuzwa. Mandhari hii inaonyesha shughuli za kilimo cha biashara kwa mazao yanafaka inayowasaidia akina mama kujikwamua kiuchumi.

Kundi la wamama wako shambani wakivuna nyanya, mmoja akiwa mbele yao akiwa ameshika beseni lenye nyanya zilizovunwa. Mandhari ya shughuli hii huonyesha juhudi za kilimo chenye tija na mchango wa wanawake katika uzalishaji wa mazao ya sokoni.

Mwanamke amesimama katikati ya shamba lenye migomba iliyojaa ndizi zilizokomaa tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni, mazingira ya shamba yanaonesha ukomavu wa mazao na maandalizi ya mavuno kwa ajili ya biashara

Wafanyabiashara mbalimbali wakivuna zao la parachichi kwa ajili ya biashara, wakiwa wameyahifadhi katika vikapu maalumu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume katika shamba kubwa la kilimo cha kabichi, ambao wako katika uvunaji kwa ajili ya kuzikusanya kabichi hizi na kuzipeleka sokoni. Hii huonyesha ni namna gani ambavyo kilimo cha mbogamboga, kimekuwa msaada mkubwa kwenye kuinua vyanzo vya mapato vya raia wa kipato cha chini.

Mkulima wa kiume aliyevaa mavazi ya kilimo ya rangi ya bluu, akiwa anapanda zao la biashara aina ya migomba, na tayari amekwisha kuanza hatua za mwanzo za upandaji huo.

Wakulima wakivuna viazi mviringo na kuvikusanya na kuvihifadhi kwenye viroba, ambavyo vitasafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kupata faida.

Mfanyabiashara wa jinsia ya kike akiwa amekusanya mazao ya hoho kwenye vikapu maalumu vya kusafirisha ili kuvipeleka sokoni. Hii inaonyesha ni kwa jinsi gani wamama wamekuwa wakijihusisha katika sekta ya kilimo kuinua kipato na kusaidia familia zao.

Shamba la migomba ambalo limeshakuweka ndizi, lililohifadhiwa kuzuia wadudu na tayari limeshafikia muda wa kuvunwa tayari kwajili ya kupelekwa sokoni.

Mfanyabiashara wa jinsia ya kike ambae amepanga bidhaa zake za nyanya tayari kwa kuuzwa zikiwa zimewekwa katika makundi tofautitofauti na viroba tofautitofauti. Hii huonyesha namna gani wakinamama wamekuwa wakichangamkia sekta ya kilimo kama sehemu ya kuinua vipato vyao vya uchumi na kuisaidia familia.

Wakulima wawili wakiwa wanavuna zao la biashara la viazi mviringo. Huku kuna mwanamke amekaa ameshika viazi hivyo, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa.

Mkulima wawili wa jinsia ya kike wakiwa kwenye bustani iliyozingirwa na plastiki wakivuna nyanya na kuziweka kwenye vikapu, kwa ajili ya kupeleka sokoni huashiria kwa namna gani wa mama wamekuwa mwitikio wa mbele kwenye kilimo na kujikwamua kiuchumi.

Zao la biashara la nyanya likiwa ndani ya jengo kubwa lililodhibitiwa maalumu kwa ajili ya kilimo cha kibiashara, ambazo ziko tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima mmoja wa jinsia ya kike, mwenye umri wa makamo ya mtu mzima, akiwa ameshika chepe akikusanya zao la kahawa na kuliandaa kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa.

Zao la vitunguu ambapo vimekusanywa sehemu moja na mkulima, pamoja na uwepo wa mazingira ya miti ya kijani, na vitunguu hivyo viko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Mwanaume mmoja amebeba kiroba cha zao la mahindi, ambalo analianika kwa ajili ya ukomavu ili kuliandaa kulipeleka sokoni wakati akiwa amezungukwa na miti mizuri mirefu na mifupi.

Wakulima wanne wa umri tofauti wa jinsia ya kiume, wakiwa wamekusanya mazao katika shamba kubwa la kisasa la kilimo, cha nanasi kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Wakulima wa zao la biashara la aina ya nanasi wakiwa wanakusanya zao hilo katika makapu tofautitofauti na kuwekwa kwenye magari kwa ajili ya kwenda sokoni kuuzwa.

Wakulima wa kike na wakiume wakiwa wameketi wakichambua viazi vilivyovunwa na kukusanywa eneo moja huku wakizungukwa na vikapu vya plastki maalumu kwa ajili ya kuvibeba, hii huonyesha hatua za uvunaji na usafirishaji wa viazi katika namna iliyo bora mpaka sokoni.

Shamba kubwa maalumu kwa kilimo cha mapapai, ambalo yamepangiliwa kwa misitari na huku kukiwa na usafi wa hali ya juu. Mapapai haya yamekwisha kufikia muda wa kuvunwa na tayari kupakiwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mimea michanga imechipushwa kwenye vyombo maalumu vilivyopangiliwa kwa mstari mmoja, mpangilio huu unaonyesha hatua za awali za uzalishaji wa mazao ikionyesha umakini na utaratibu wa mkulima katika kukuza mimea kwa uangalifu kabla ya kuhamishiwa shambani.

Mimea ya kijani imepandwa kwa mistari mizuri, ndani ya jengo la kisasa la "Greenhouse". Mazingira ni safi na yenye mwangaza wa kutosha, yakionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha kisasa, unaodhibitiwa kwa hali ya hewa; ili kuhakikisha ukuaji bora wa mazao.

Matuta mapana ya kilimo yakiwa yamepandwa mimea kwa mstari, huku katikati ya kila mstari yakiwa yamewekwa mabomba ya umwagiiaji kwa mfumo wa matone, yakionyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji katika kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyechuchumaa katika shamba kubwa la matikiti akiwa ameshika kipande cha matikiti, ambapo mbele yake kuna matikiti matatu makubwa yaliyoiva tayari kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Shamba kubwa la kilimo cha vitunguu lililo zungushiwa uzio mkubwa kwaajili ya usalama wa mimea ambapo wakulima wa shamba hilo wakitumia njia ya umwagiliaji kama sehemu ya kulitunza shamba lao na kulikuza.

Kilimo cha miche mbalimbali iliyopangwa kwenye mistari mitatu, ambapo kuna paipu za umwagiliaji za maji zinazopita pembezoni mwa miche hiyo, hii husaidia kutunza unyevunyevu na kumwagilia maji wakati wa kiangazi ambapo hakuna mvua.

Mkulima mmoja wa jinsia ya kiume akiwa kwenye bustani ya nyanya yake iliyolimwa kwa njia ya kisasa ya kilimo cha mifuko, ikiwa zao hilo la nyanya limefikia muda wa kuvunwa tayari kupelekwa sokoni au kiwandani kuchakatwa.

Migomba mingi iliyoko shambani ambayo imepangiliwa kwa mpangilio mzuri na imekwisha kupitia muda wake wa kuvunwa kwa ajili ya matumizi, hii inaonyesha jinsi gani ambavyo kinachochea uchumi na ongezeko la pato kwa wakulima wanaojikita katika maeneo ya migomba.

Mashine ya kisasa inayopita katikati ya miche ndani ya "greenhouse" hii mashine hutumika kwa kupulizia dawa na kufanya majani yao ya kijani, hii ni kilimo cha kisasa ambacho hutumia mashine katika kuzalisha bidhaa bora na mazao yenye tija sokoni kwa ajili ya viwanda, biashara na matumizi ya nyumbani.

Mimea imeota katika mifuko iliyochomekwa ndani ya kitalu ambapo kuna mashine inayosambaza kemikali mbalimbali zinazoziwezesha mimea hiyo kukua. Hii teknolojia ya kisasa hutumia udongo mchache na kemikali maalumu kwa ukuzaji na uzalishaji wa mazao kwa ajili ya kiwanda biashara.

Mashine ndogo ya kisasa aina ya jenereta, inayotumika kuchimba shimo katikati ya shamba. Hii huonyesha hatua za awali za ulimaji na kutumia mashine ya kisasa, katika upandaji wa mazao kwa ajili ya biashara, kilimo na viwanda.

Mkulima akiwa ameketi juu ya trekta kubwa la kisasa akiliendesha likilima katika shamba pana. Trekta hilo linaonekana likikatiza kwa mistari likiandaa ardhi kwa ajili ya upandaji wa mazao, likionyesha matumizi ya teknolojia katika kuongeza ufanisi wa shughuli za kilimo.

Mashine ya kisasa ambayo ina rafu mbalimbali zenye mimea iliyochipushwa katika rafu hizo, kukiwa na mtaalamu akiangalia mazao hayo; hii huonesha teknolojia ya kisasa inayotumia eneo dogo na kemikali na udongo mchache katika kuzalisha mazao mbalimbali kwa ajili ya viwanda ,biashara na chakula.

Jengo la kisasa lenye kilimo maalumu kitumiacho vitalu ambapo kuna mimea inayoota pasipo kuwa na udongo. Hii ni teknolojia ya kisasa inayotumika katika viwanda na mazao ya kisasa kwenye kutumia udongo mchache na kemikali kuzalisha mazao mengi.

Kilimo cha kisasa ambacho kuna kitalu kilichotobolewa chenye matundu yaliyootesha mimea ndani ya jengo kubwa kinachotumia mashine katika kulisha mimea hiyo kwa kemikali na udongo mchache, hii huonyesha teknolojia ya kisasa inayojikita katika kilimo kinachotumia eneo ndogo na uzalishaji mkubwa wa mazao kwa ajili ya viwanda na biashara.

Trekta la kisasa likiwa kazini ndani ya shamba kubwa likivuna mazao kwa ufanisi. Mazingira ya shamba yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha biashara ili kueneza na kukuza sekta ya kilimo.

Mtu mmoja ameshika mashine ndogo ya mikononi inayotumika kuchimba mashimo kwa ajili ya kupanda vitunguu, yuko shambani lenye mpangilio mzuri wa mistari na nyuma yake kuna mimea ya vitunguu iliyoota vizuri ikiwa na kijani kibichi hatua nzuri kwa ukuaji wa mazao.

Matrekta mawili yakiwa kazini yakilima shamba pana lililozungukwa na miti mikubwa ya asili, hii ikiashiria shughuli za kilimo endelevu zinazoendeshwa kwa kutumia mashine za kisasa katikati ya mazingira ya shambani.

Mashine maalum ya kupanda mimea ikiwa ndani ya chumba cha kisasa chenye mitambo mbalimbali. Mazingira ya ndani yanaonyesha teknolojia ya kisasa inayotumika kurahisisha upandaji wa mazao kwa usahihi na kwa wingi ikiashiria kilimo cha kiteknolojia na chenye tija.

Mashine maalumu ya kisasa ya kuvuna matunda, ikiwa kazini ndani ya shamba kubwa lililopangwa kwa ustadi, ikionyesha maendeleo ya teknolojia katika sekta ya kilimo cha matunda.

Mashine inafremu mbili ambapo kwenye fremu hyo kuna uwoto wa wakijani

Jembe la trekta kubwa la kisasa, likiwa limeunganishwa kwenye trekta, na likilima kwenye shamba, hii huonyesha matumizi ya tekinolojia ya kisasa, katika kuongeza tija ya kilimo, kwenye hatua za mwanzoni za maandalizi ya shamba.

Shamba kubwa ambalo lipo kwenye maandalizi ambapo kifaa cha kisasa mashine aina ya katapila, kikilima kwenye shamba hilo kwa ajili ya kuandaa shamba kwa kilimo cha kupandwa.

Kilimo cha kisasa katika shamba kubwa ambapo kuna mashine ya katapila inalima udongo, kilimo hiki husaidia kulainisha udongo kufanya miche kupata udongo wenye unyevunyevu.

mashine ya kuvunia mazao mablambali iliyowekwa katika mandhari ya kilimo cha maporomoko chenye uoto wa kijani wa nyasi fupi.

Eneo kubwa la shamba ambalo lipo linalimwa na mshine kubwa ya katapila, ambayo inachimbua udongo na kuweka katika hali ya utifutifu kwa ajili ya kuja kupandwa.

Mashine ya kulimia ya rangi ya kijani na nyeusi imo ndani ya jengo la plastiki ambalo hutumika katika kilimo cha kulimia mimea ya jamii ya kijani kama: nyanya, kabeji, vitunguu. Hii mashine husaidia ukulima kuwa mwepesi na bora zaidi.

Mashine maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa, ambayo imefunikwa kwa vioo na kuna mazao yaliyoko ndani yake kwa ajili ya ulinzi dhidi ya bakteria, na kuipatia joto wezeshi kwa ajili ya ukuaji wa zao hilo.

Bwawa la kisasa lililojengwa kwa ukuta wa saruji, likiwa na mitambo inayoingiza kemikali ndani humo kwa ajili ya matibabu ya samaki. Kilimo hichi ni cha kisasa kinachoonyesha maendeleo katika sekta ya kilimo cha samaki ili kuboresha mazingira rafiki yatakayowezesha samaki kukua na kuongezeka kwa wingi bila kupata madhara.

Kifaa maalumu cha kufugia samaki chenye uoto ndani ambacho huwa kinawekwa ndani ya nyumba au sehemu tofautitofauti ambapo samaki huifadhiwa mule. Hii ni njia nyepesi inayotumika ya ufugaji wa samaki katika majumba ya watu na ya kisasa zaidi inayosaidia samaki kukua na kuongezeka.

Bwawa la samaki limezungukwa na uoto wa majani na limefunikwa kwa nyavu juu yake, ili kusaidia mazingira ya ukuaji wa samaki yanayolenga kulinda samaki dhidi ya wadudu na wanyama wengine kwa ajili ya usalama wa afya zao.

Bwawa kubwa la kisasa lenye maji safi, samaki wakionekana wazi kuogelea juu ya maji; bwawa limezungushiwa uzio wa kisasa unaoruhusu hewa kupita. Ikiwa sehemu ya mradi wa ufugaji wa samaki kibiashara, mazingira yanadhihirisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ufugaji wa samaki.

Maji yametenganishwa na ukuta wa saruji akionyesha mabwawa ya kufugia samaki ndani kuna mabati ya vyakula yanayoelea juu ya maji, hii ni ishara ya uwepo wa samaki wanaofungwa mazingira yanaonyesha shughuli za ufugaji wa samaki kwa kutumia mabwawa ya kisasa.

Samaki wakila na kuogelea ndani ya kifaa maalumu cha kufugia samaki, huu ni ufugaji wa samaki kwa kutumia mbinu za kisasa zinazolenga ukuaji na afya bora ya samaki.

Mandhari ya bwawa kubwa linarufuga samaki iliyozungushwa kwa wote wa kijani pembezoni mwa bwawa hilo yako magari mawili na kuna watu wawakilisha samaki hizo hichi ni kilimo cha kisasa cha samaki kinachosaidia samaki kukua na kulishwa vyakula vitakavyo viwezesha kuishi.

Bwawa kubwa lililotengenezwa kwa ustadi likiwa na sehemu za ulishwaji likiwa limezungushiwa na uoto wa kijani wa nyasi huu uoto wa kijani ulisaidia kutunza unyevunyevu na chakula kwa samaki.

Ni bwawa la kilimo cha samaki lenye maji yanayotiririka likiwa limezungukwa na uoto wa majani, kukiwa na ndege upande wa pili na kobe upande wa pili wa bwawa hilo.

Samaki mwenye mng'ao wa bluu na weupe kwa mbali akiwa amehifadhiwa ndani ya chombo cha kuhifadhia samaki. Hiki ni kilimo cha samaki ambacho huwa kinafanyika katika majumba, ofisi hata taasisi mbalimbali.

Nafaka mbalimbali zilizoifadhiwa ndani ya magunia, zikiwa zinaonekana kwa rangi tofautitofauti zimepangwa mbele ya duka na kukiwa na mzani wa kupima kipimo kinacho hitajika, hii humsaidia muuzaji na mteja kuona nafaka ipi anayoihitaji na wepesi wa kuipata kwaajili ya kufanya biashara.

Nafaka tofauti mtofauti zilizo hifadhiwa katika viroba ambazo zimepangiliwa mbele ya duka kubwa la nafaka, zilizo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Shamba kubwa la mahindi ambayo yamefikia muda wa kuvunwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, sokoni na viwandani.

Mkulima mwanaume amesimama katikati ya shamba huku akishika bomba akimwagilizia mazao yake, mazao yanaonesha yakiwa ya kijani yaliyopangiliwa katika mpangilio wa vitalu maalumu; hii ni hatua inayoonesha usimamizi na umwagiliaji wa mazao ili kupata mazao yatakayokua bora kwa ajili ya afya na biashara.

Watu watatu, wakiwa wamechimba shimo ili kupanda miti katika eneo ambalo lina kijani isiyokuwa na miti, hii huonesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na kupambana hasa zinazotokana na ukosefu wa miti, katika mazingira ya ardhi.

Watu wanne wakiwa shambani mmoja amechuchumaa akiangalia hali ya kitalu cha mimea huku wengine wakisimama kando. Hii inahamasisha utunzaji na utekelezaji wa misitu kwa kupanda kwa njia endelevu itakayosaidia kuzuia athari zitokanazo na ukame.

Mkulima wa kiume ameshika vipande vya miti vilivyochipushwa ndani ya mifuko vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, kwanza linaonyesha shughuli za ukulima wa misitu zinazolenga kukuza na kuhifadhi uoto wa asili kwa tija na ustawi wa mazingira.

Watu wanane ambapo kuna wanaume watatu na wanawake watano wakiwa wamesimama katikati ya shamba la vitalu, ambalo linatumika kuchipusha mimea kwa ajili ya kwenda kupeleka, ambapo mwalimu yupo mbele yao akiwapa maelezo, jinsi ambavyo wanaweza wakazalisha mbegu hizo.

Mandhari ya misitu yenye uoto wa asili wenye michanganyiko ya miti mirefu, miiba michache na majani ambapo kuna kijito kinachotelemsha maji katika msitu huo.

Mazingira ya msituni yenye mchanganyiko wa miti mirefu na mifupi, ambapo kuna kijito cha maji kinachopitisha maji chini ya daraja, linalosaidia watu kuvuka kutoka upande mmoja wa msitu kwenda upande mwingine.

Mabomba maalumu ya umwagiliaji yakiwa yamepangwa kwa ulalo yenye matundu ambapo mboga za majani zimechipuka. Mfumo huu wakisasa huruhusu mimea kustawi kwa kutumia maji na virutubisho bila udongo, huku mabomba yakisambaza maji kwa ufanisi kwenye kila mmea.

Mabomba mawili yakiwa yamesimama na yakiwa na vitalu, ambavyo vimeota mimea tofauti tofauti ndani ya nyumba, hii kuonyesha kilimo cha kisasa ambacho kinatumia eneo dogo na udongo mchache ambacho hutumika kuzalisha mboga mboga za nyumbani kwa ajili ya kujipatia chakula.

Juu ya vitalu vitatu yako mazao yaliyooteshwa Kwenye vikopo yakiwa na kijani kilichosheheni kilimo hichi cha kisasa kinaonyesha namna ambavyo teknolojia imekuwa katika sekta ya kilimo ambapo inatumia maji machache na eneo dogo kupata mazao mengi.

Kifaa cha plastiki kimeinuliwa juu chenye umbo la pembe nne , ikiweka wazi mizizi ya mboga mboga iliyopandwa kwenye matundu madogo madogo , chini ya Kuna kimiminika kinachotumika kama mbadala wa udongo kwaajili ya kurudisha virutubisho kwenye mizizi.

Mabomba yaliyopangiliwa kwa namna nzuri inayovutia, kukiwa na mimea inayochipushwa kutoka kwenye matundu yaliyotobolewa ndani ya mabomba. Hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia maji machache, eneo dogo na kemikali katika kuzalisha mazao mbalimbali kwa wingi.

Mmea umeota kutoka kwenye tundu la chombo kinachofanana na jagi ukiwa na majani yenye ukijani yenye afya, mzizi wake upo ndani ya maji au virutubisho mbadala ya udongo kuonyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha bila ardhi.

Kilimo cha kisasa kinachoonesha mabomba yaliyotobolewa yakiwa yameshikiliwa na fremu ya chuma, huku mimea ikiwa imeota vizuri kwenye kila tundu, hii ni mbinu ya umwagiliaji na upandaji wa kisasa inayotumia nafasi ndogo na maji kwa ufanisi mkubwa.

Mimea mbalimbali iliyooteshwa kwa njia ya kisasa kwa kutumia udongo mchache ndani ya mabeseni, hiki ni aina ya kilimo kinachosaidia kutumia udongo mchache, na kemikali za kisasa katika ukuaji na uchepushaji wa mimea.

Kilimo cha umwagiliaji wa kisasa ambapo kuna mazao na mimea iliyowekwa ndani ya kitalu cha kisasa, iliyochepushwa na tayari imeandaliwa kwajili ya kupelekwa shambani kwa kilimo.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba maalum yenye virutubisho ambacho haitegemei udongo, mimea hii imekuwa ya kijani kwa sababu ya virutubisho vinavyopatikana kupitia maji yanayopitishwa kwenye mabomba haya.

Kilimo cha kisasa cha kutumia mabomba pasipokuwa na udongo na kemikali kukiwa na miche mitatu imechupuka kutokana na matundu madogo yaliyotobolewa ndani ya mabomba hayo. Kilimo hichi husaidia kupunguza gharama za umwagiliaji na kuwezesha mazao mengi kupatika kwa mkulima.

Shamba kubwa la kisasa la kilimo cha biashara lenye zao la kabichi, lililoshamiri na kijani kizuri likiwa limepangiliwa kwa mpangilio mzuri unao vutia. Imezungushiwa uzio, hii huashiria kabichi zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupeleka sokoni.

Ndani ya jengo maalumu kubwa na la kisasa linalo husika na ufugaji wa ng’ombe kwa ajili ya maziwa ya kiwandani, ikionyesha ng’ombe wakiwa kwenye mpangilio mzuri wakipata chakula na huduma kaza wa kaza ndani ya jengo safi linalovutia.

Wafanyakazi ndani ya kiwanda wakikusanya nafaka na kuzichakata, kwa ajili ya kuziandaa kupelekwa kwenda kuzaalishwa. Zao hili likiwa na rangi nyekundu likiashiria zao la kahawa ambalo hutumika katika viwanda, kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo zinapelekea kupata kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amesimama katika shamba la kisasa linalotumia mifumo ya umwagiliaji ya mabomba yanayopita chini, huku mazao hayo yakiwa yamesimamishwa katika fito maalumu na zao la nyanya likiwa tayari kuvunwa na kupelekwa shambani, hii huonyesha teknolojia za kisasa ambazo zinasaidia wakulima kujipatia mazao mengi kwa muda mchache.

Zao la kabeji katika shamba kubwa ambalo limezungukwa na miti mirefu ambayo ni uoto wa asili, ikiwa tayari limekwisha kukomaa kwa ajili ya kuvunwa. Na kwa mbali yuko mtu akiendelea kuangalia hali ya shamba lake linavyoendelea.

Watu wawili wakijadili ndani ya nyumba ya "green house" yenye mimea ya mazao mbalimbali yanayolengwa kwa ajili ya matumizi viwandani. Mazingira yanadhihirisha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha viwandani na usimamizi wa mazao.

kitalu cha waovu kilichotandikwa dubai kimejaa mahindi yaliyo, anikwa kwa ajili ya kukaushwa kabla ya kupelekwa kiwandani kuchakatwa hii ni hatua ya baada ya mavuno ambapo mazao huandaliwa kwa ajili ya matumizi ya viwandani au kuhifadhiwa.

Jengo la "grinihausi" lililopo nje ya mji, limejengwa kwenye eneo tulivu na limezungukwa kwa mbali na uoto wa asili unaofanana na mandhari na milima na mabonde, ikitoa mazingira bora kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la kilimo cha kisasa cha kabeji, ambacho kina kijani ikiwa, limezungukwa na miti mirefu iliyopangiliwa kwa mstari mzuri, na tayari kambichi hizo ziko kwa ajili ya kuvunwa na kupeleka kiwandani kuchakatwa.

Mandhari ya shamba kubwa la kisasa la kilimo cha kabichi ambalo liko tayari kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani, kwaajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa zinazotokana na zao la kabichi.

Kilimo kikubwa cha kisasa cha mazao ya viwandani aina ya nanasi lililokwisha kuiva, tayari kwa kuvunwa kupeleka kiwandani kwaajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa zitokanazo na zao hilo.

Zao la kilimo cha migomba ambayo imekwisha kuweka mikungu ya ndizi katika shamba kubwa la kisasa iliyo tayari kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa.

Kilimo cha kisasa cha mjumba la plastiki uliozungushiwa kwa vioo ambapo ndani yake kuna miche ya kijani, iliopangiliwa kwa mistari maalumu hii hutumika katika viwanda kuzalisha mazao mengi kwaajili ya kutengeneza matirio, kwa ajili ya kuzalisha bidhaa nyingi.

Kiwanda cha ufugaji wa kuku wa kisasa, ambacho kina kuku wengi ambao wamefikia umri tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mahitaji ya kuuzwa.

Kiwanda cha uzalishaji wa mazao ya nyanya ambako kuna nyanya zilizohifadhiwa ndani ya vitalu vilivyowekwa kwenye mkanda maalum unaozisafirisha kwenda kwenye mashine inayotengeneza bidhaa kutoka zitokanazo na zao hilo, hii husaidia kutengeneza kwa wepesi na kupunguza majukumu yao.

Mazao yenye kijani yakiwa na matunda ya rangi ya njano na nyekundu, ambapo yamepangiliwa; huku chini yakiwa na mfumo wa mabomba inayomwagilizia kwa matonematone kwenye mizizi ndani ya jengo kubwa. Hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya umwagiliaji katika kuhakikisha mazao yanapata unyevuunyevu.

Bomba kubwa lililolala juu ya shamba lenye mabomba madogo yaliyounganishwa kwalo yakielekea kwenye mimea iliyopangwa kwa mistari. Mfumo huu unatumika kumwagilia mazao kwa ufanisi na kuhakikisha maji yanawafikia vizuri wakulima na mimea yao.

Matuta matatu makubwa yakiwa yamelazwa mabomba ya umwagiliaji juu yake, bado hayajandwa mimea. Karibu nayo kuna matuta mengine yenye mimea iliyoota kwa mstari, yakionyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji katika uandalizi na uendelezaji wa kilimo ndani ya shamba kubwa.

Shamba kubwa la kilimo cha kisasa ambacho mimea yake imepangiliwa kwa mistari, na katikati ya shamba hilo kuna paipu zinazopitisha maji na kumwagilia maji shamba zima.

Shamba kubwa la kilimo cha umwagiliaji, ambalo lina mabomba yanayopitisha maji katikati ya matuta ya miche ya viazi. Hii husaidia umwagiliaji kwa kipindi ambacho kuna mvua na kipindi ambacho hakuna mvua, kupelekea mavuno kuongezeka.

Kilimo cha umwagiliaji kilichopo kwenye shamba kubwa, ambalo liko katika hatua za mwanzo za upandaji, ambapo mbegu zimechomekwa katika shamba hilo kwa ajili ya kumwagiliwa, na mabomba ya maji yakipita katikati ya miti hiyo, iliyopangiliwa kwa mistari mizuri.

Miche ya kijani ya mboga ambayo imewekwa katika mpangilio mzuri ndani ya shamba kubwa, linalotumia mfumo wa kumwagiliaji ambapo kuna paipu zinazopitisha maji katika miche hiyo, kwa ajili ya kuiwezesha kupata maji na unyevu ambao utaisaidia michezo kukua.

Kilimo cha umwagiliaji ambacho kuna mmea umewekwa kwenye mifumo ya kumwagiliaji maji, ambapo kuna tyubu zinazopitisha maji, zilizotengenezwa maalumu kwa ajili ya kuhakikisha mazao yanamwagiliwa yakiwa shambani.

Shamba kubwa lililolimwa kwa matuta yaliyopangiliwa ambapo kati ya tuta moja na jingine kuna mabomba yamepita yanadondosha maji ya matone. hiki ni kilimo cha umwagiliaji ambacho kinasaidia mmea kukua kipindi cha ukame ambapo hakitategemea mvua.

Barabara ya vumbi ikiteremka kwenye bonde dogo kabla na kupandisha kwenye mwinuko wenye uoto wa asili na miba na vichaka vinavyoonyesha mazingira ya jangwani. Mandhari hii inaakisi njia zinazopita kwenye maeneo yenye kame penye changamoto za kijiografia na hali ya hewa ya ukame.

Ni mandhari ya jangwa yenye miti mirefu ya miba ambapo kuna uoto wa kijani nyasi ndogo zilizokauka. Hii huonyesha sehemu ambapo ni wanyama pori wanaopatikana kama simba lakini pia ni maeneo ya jangwa lenye mvua chache na ukame kwa wingi na upepo mwingi.

Barabara ya vumbi ikiwa inaishia katika miti mirefu na vichaka, hiyo inaonyesha mandhari ya vijijini au pembezoni mwa miti, ambapo sio watu wengi wanakaa lakini hutumika katika uzalishaji wa mazao kutoka shambani kuja mjini.

Muonekano wa juu wa mji ambapo unaonekana kuwa na miti mikubwa , viwanja vilivyopimwa na kwa mbali kuwepo kwa bwawa na milima inayovutia, hii huonyesha jinsi gani miti inavyovutia kwa uwanda wa juu hasa katika kutangaza biashara na uchumi katika eneo la utalii.

Barabara ya vumbi ambapo pembezoni mwa barabara kuna miti ya kijani, vichaka na nyasi zilizoota vizuri. Mandhari hii ya asili inaonyesha uzuri wa mazingira ya nje, ikiwakilisha upekee wa asili, ya maeneo ya Vijijini au pembezoni mwamji

Uwandawa kijani kibichi unaovutia ukizungukwa na milima mbalimbalina miti mirefu, inayochangia uzuri wa uwanda huo hii inaonyesha mazingira yalivyo mazuri na kutoa ushirikiano katika sekta ya utalii na kuongeza talii katika nchi husika.

Mandhari ya kuvutia ya mto unaopita katikati ya eneo lenye miti mirefu pembezoni, huku sehemu ya ardhi ikitumika kwa kilimo cha kisasa kinachoonesha ushirikiano wa asili na teknolojia ya kilimo endelevu, katika kuhifadhi na kulinda mito pamoja na mimea.

Mandhari ya mjini, yaliyotawaliwa na majumba marefu, ambayo yanavutia na uoto wa asili wenye nyasi fupi na miti michache, hii hutumika kutangaza maendeleo ya miji na makazi, ili kuvutia watalii wawekezaji katika sekta ya uchumi, biashara na uwekezaji.

Ndani ya eneo pana linalofanana na bonde, kuna ardhi kavu yenye nyasi za kawaida zinazomea kwa uchache. Sehemu hii inaonekana kuwa na athari za ukame au ni mto wa msimu uliokauka, ikionyesha mandhari ya asili yenye mabadiliko ya hali ya hewa au majira

Bonde lenye mandhari ya jangwa likiwa na uoto wa asili wa nyasi zilizonyauka na miti ya miiba. Kwa mbali likuwa limeonekana milima na mabonde. Hii huonyesha maeneo ya jangwa ambayo yanaakisi mandhari ya ukame na ukosefu wa mvua nyingi katika ardhi na tabia ya nchi.

Barabara ya kawaida ya vumbi inapita katikati ya maeneo yenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi na miti mirefu michache. Uwepo wa milima inaonekana kwa mbali yakitoa taswira ya mazingira ya asili na utulivu wa vijijni au maeneo ya pembezoni mwa mji.

Mazingira mazuri ya uwanda yaliyozungukwa na uoto wa asili wa kijani, vichaka na miti mirefu ikiwa na milima, mabonde na maeneo mbalimbali.

Mandhari ya uwanda ulioshamiri uoto wa asili wenye miti mirefu, majani na vichaka ambapo kuna makazi ya binadamu yanayoonekana kwa mbali. Hii huashiria uzuri wa mbali unaovutia watalii.

Eneo la milima lenye asili ya uoto wa kijani, lenye mchanganyiko wa vichaka vichache na miti. Ambalo linaonesha mandhari ya maporomoko au mimea ya kuchipuka.

Mandhari ya milima na mabonde yenye uoto wa asili uliochangamana: miti, vichaka na vilima vidogo; ambavyo vinavutia kwa ajili ya utalii.

Bonde kubwa lililotokana na maporomoko ya maji, ambayo kwa sasa hayana maji, lakini limezingirwa na uoto wa asili wa majani ya kijani.

Mazingira ya mabonde, miporomoko na miinuko kwa mbali yaliyozingirwa na uoto wa asili kwenye mchanganyiko wa majani mafupi, miti mirefu, vichaka ambayo huvutia kwa ajili ya watalii na mazingira ya kilimo cha maporomoko.

Mandhari ya uwanda yenye mchanganyiko wa mbuga za wanyama. kukiwa na wanyamapori kama tembo, simba, miti mirefu na nyasi fupi na milima kwa mbali hii ni kivutio kizuri kwa watalii ambacho kinachangia mapato ya nchi.

Mazingira mazuri yaliyozungukwa na uwoto wenye miti mikubwa na midogo ambapo kuna milima inayovutia, barabara zinazopita kuelekea katika uwanda huo.

Mandhari yenye uwanda yenye mazingira yanayovutia yakiwa na miti kiwili mmoja ukitangulia mbele na mwingine ukiwa nyuma yake, miti hiyo ni asili ya miba ambayo inapatikana katika ukanda wa jangwa.

Mandhari ya uwanda wenye uoto wa asili, wenye mchanganyiko wa miti mirefu na miti mifupi milima na mabonde, uliozungukwa na mvuke utokao milimani.

Mazingira mazuri ya kupendeza yenye uoto wa asili uliofunikwa na kijani kibichi, chenye mchanganyiko wa miti mirefu na mifupi yenye nyasi kwa mbali kukiwa na milima, mabonde. Hii huvutia zaidi watalii na kuongeza uvuto katika sekta ya utalii.

Watu waliovaa nguo maalumu za kujikinga na nyuki, wamezunguka mizinga ya nyuki wakionekana kushughulika kwa umakini na uangalifu. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za ufugaji wa nyuki kwa ajili ya uzalishaji wa asali, ikiwa ni sehemu ya kilimo hai na uhifadhi wa mazingira.

Mbuzi wengi wa rangi nyeupe na nyeusi wakiwa wanalishwa katika shamba kubwa la ufugaji wa kisasa, lenye mandhari mazuri yaliyo hifadhiwa kitaalamu kwa ajili ya kuwawezesha ufugaji huo kuwa na matokeo chanya.

Wafanyakazi katika shamba la mifugo ambao hutumika kuwakagua, kuwalisha, na kuwapa dawa wakiwa wamevalia mavazi meupe, viatu vigumu, na kofia kwa ajili ya kujikinga na maambukizi yatokanayo na vimelea vya vidudu vinavyotokana na vinyesi vya wanyama.

Mfuko umeshikiliwa na mwanaume mfugaji, ambaye analisha bata wake weupe, na nyuma yake lipo banda maalumu la kufugia bata hao la kisasa lenye uwazi unaopitisha hewa kwa ajili ya bata, hivyo huonyesha juhudi za ufugaji zinazotumia teknolojia ya kisasa na mabanda ya kisasa, katika kukuza na kuongeza mazao yatokanayo na bata kama mayai, nyama na virutubisho mbalimbali.

Kuku wa aina tofautitofauti wakiwa wamekaa katika eneo lenye uoto wa majani. Hii ni namna nyepesi ya kijijini ambapo kuku huachiliwa kwenda kujipatia chakula na kurudi katika makazi yao.

Kuku wengi wakiwa wamezunguka eneo la chakula wakipata chakula na vifaa mbalimbali vya chakuka vikionekana. Hii ni mbinu inayoonesha ufugaji wa kisasa ambao unatumia vifaa maalumu vinavyowakinga kuku na magonjwa nyemelezi kama ndui.

Watu wawili wa kiume wamesimama ndani ya chumba kikubwa kilichojaa kuku wengi. Mazingira yanaonyesha shughuli za ufugaji wa kisasa zikiwa na nafasi ya kutosha, na mpangilio unaoendana na huduma bora kwa kuku na uzalishaji wa bidhaa za mifugo.

Mfugaji wa jinsia ya kike akiwa amesimama katika eneo la kufugia mifugo ya kufugwa bata, ambapo anawalisha bata hao hii inaashiria namna gani wanawake wanaweza wakashiriki katika vyanzo mbali mbali vya kuzalisha fedha kwenye sekta ya uchumi.

Mbele ya duka kumepangiliwa nafaka mbalimbali zilizohifadhiwa ndani ya magunia zikiwa nafaka za: mahindi, maharage, mtama, mihogo na mbalimbali. Hizi huwawezesha wakulima na wauzaji kuja kuchagua mbegu na nafaka wanazozihitaji kwa matumizi ya nyumbani.

Kifungashio cha pembejeo cha mboga ambacho kimepambwa kwa rangi nzuri na maandishi kikiwa kinaonesha picha ya aina ya zao linalolimwa, hii umsaidia mkulima kujua aina ya zao analolitaka na matumizi sahihi ya mbegu hiyo ili kumuwezesha kupata mazao mengi kwa ajili ya kilimo chake.

Pembejeo za mbogamboga zilizo hifadhiwa ndani ya vifungashio maalumu vyenye picha la zao ya mboga hizo, hii huonyesha na huwasaidia wakulima kuchagua mbegu sahihi wanazo zihitaji kwa ajili ya kilimo chao cha mashamba.

Mbegu za nyanya zilizohifadhiwa ndani ya mfuko maalumu zikiwa na picha ya zao la nyanya, hii hutumika katika kilimo na kuwawezesha wakulima kupata mbegu zilizohifadhiwa zisizo kuwa na changamoto na kuongeza uzalishaji na tija katika zao la nyanya kabla na shambani.

Pembejeo ya mboga ya chainizi ikiwa imehifadhiwa ndani ya kifungashio imara chenye picha maalumu inayoonyesha zao hilo, hii husaidia wakulima kujua aina ya mboga wanayohitaji kwa ajili ya kilimo chao shambani lakini pia huhifadhi mbegu hizo kwa muda mrefu pasipo kuharibika na mbegu hizo huhifadhiwa kisasa zaidi.

Matuta yaliyopandwa mimea kwa mistari iliyonyooka vizuri, kati ya mistari hiyo kuna bomba za umwagiliaji zilizolazwa ardhini kwa ajili ya kumwagilia mimea, mazingira ya shamba yanaonyesha kilimo cha kisasa na maandalizi bora ya bustani kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu bora.

Mifuko mbalimbali ya pembejeo ikiwa imepangwa vizuri, kila mfuko ukiwa umeandikwa jina la bidhaa pamoja na aina ya mbegu ya mmea husika, ikionesha utofauti wa mazao yanayolimwa na kusaidia wakulima kuchagua kilicho sahihi kwa mashamba yao.

Matuta yenye mimea iliyopangwa kwa mstari ndani ya shamba kubwa, kila tuta likiwa na mabomba ya maji yanayosaidia katika umwagiliaji. Mpangilio huu unaonyesha mbinu za kisasa za kilimo zinazolenga kuongeza uzalishaji kwa kutumia mbegu bora na mfumo mzuri wa umwagiliaji.

Mimea imechipuka kwa mstari huku mitambo ya mabomba, ikimwagilia maji moja kwa moja. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia za kisasa, katika kilimo cha kuongeza ufanisi na tija katika uzalishaji wa mbegu, kwa ajili ya kupelekwa shambani.

Kifungashio kimoja cha mbegu za mboga kikiwa na picha ya mboga husika juu yake. kifungashio hicho kimeundwa kwa umbo dogo na chenye rangi ya kuvutia, ikionyesha aina ya mboga inayopatikana kutoka kwenye mbegu hizo, ikiwa ni ishara ya maandalizi ya awali kwa ajili ya kwenda Kupelekwa shambani.

Watu wakionekana waking’oa miche midogo ya mbegu, kutoka kwenye kitalu kidogo kwa ajili ya kwenda kuzipanda kwenye mashamba. Wanatumia mikono inayoashiria maandalizi ya msimu wa kilimo kwa kutumia mbegu bora.

"Greenhouse" yenye mimea inayoota ndani ya vikopo au mifuko iliyoaandaliwa kwa mpangilio mzuri kwenye matuta mengi. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia, kuhimili hali ya hewa na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Nafaka zilizohifadhiwa katika viroba vya mifuko zikiwa na rangi tofauti, ambazo ziko tayari kwa ajili ya kupelekwa shambani kwa matumizi ya chakula, lakini pia kwa kilimo cha biashara na kwa mauzo mbalimbali masokoni.

Pembejeo ya aina ya kilimo ya kabechi ambayo imeifadhiwa katika mfuko ulioandikwa ''Royal seed''kwaajili ya kilimo cha kabichi mashambani.

Jumba kubwa la kitaalamu, ambalo linatumika kuzalisha mbegu ambazo hupangiliwa katika vitalu tofautitofauti na kuchipushwa kwa ajili ya kwenda kupandikizwa shambani.

Mbegu za mimea kama mchicha, hoho, kabechi na karoti zimeifadhiwa kwenye mifuko maalumu na zikiwa na chapa mbele ya mazao hayo, hii husaidia wakulima kujua ni aina gani ya mbegu wanaweza wakaipanda kwenye mashamba yao.

Pembejeo mbalimbali za kilimo zinazohusisha mbegu kwa ajili ya kupanda shambani, ambazo zinahusisha mbegu kama vile nyanya, kitunguu, mboga za majani pamoja na dawa ya kuulia chura.

Miche ya zao moja ambayo imeoteshwa kitaalamu kwa mistari, iliyokwisha kuandaliwa kupelekwa shambani kwa ajili ya kupandikiza na shughuli za kilimo.

Mbegu za mazao mbalimbali ya nafaka kama mahindi, maharage, kahawa zimewekwa kwenye mabakuli, ambayo yamepangiliwa kwa mistari na yana rangi za aina tofauti zilizoandaliwa kwenda kwaajili us kupandikizwa shambani.

Kitalu cha kisasa ambacho kimewekwamiche na kina mbegu iliyokwisha kuchipuka ndani yake. Hii ni njia inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kuandaa miche itakayotumika kupanda kwenye shamba kubwa.

Daktari wa kike na wa kiume wakiwa katika zoezi la kuwaosha mbwa kwa kutumia maji safi na vifaa maalumu vya usafi. Wanahakikisha wanyama hao wanapata matunzo bora ya kiafya na usafi, ikiwa ni sehemu ya huduma za kitabibu kwa wanyama.

Banda zuri lenye mlango na madirisha ya hewa likiwa limejengwa kwa mbao limewekwa kwenye eneo la uwazi. Banda hili hutumika katika kuhifadhi na kufuga mifugo midogomidogo kama; sungura, mbwa, paka na wanyama wengine nyumbani katika taasisi mbalimbali.

Vifaa maalum vyenye wavu, ambavyo ndani yake wamehifadhiwa wanyama kwa ajili ya uangalizi wa kiafya na kimatibabu, mazingira haya yanaonyesha utunzaji wa wanyama katika mfumo wa kisasa wa mifugo, unaotumika katika vituo vya tiba ya wanyama na tafiti za mifugo.

Banda la mbwa lililotengenezwa kwa mbao na kufunikwa juu kwa bati. Mbwa amesimama juu mlangoni akitazama nje akionekana mwenye tahadhari na mwenye ulinzi, banda limejengwa kwa ustadi na lina mazingira safi yanayofaa kwa ustawi wa mnyama huyo.

Mandhari ya nyumbani yanaonyesha banda la mbwa, huku mbwa akinywa maji baada ya kula chakula, akiwa amesimama juu ya mbao pembeni yake kuna ndoo ya maua.

Mwanaume akiwa amevaa balakoa ya kinga ameshika kwa uaangalifu kinywa cha twiga mkubwa akionekana akifanya zoezi la kumuhudumia au kumfanyia uchunguzi, hii inaonesha juhudi za uangalizi wa wanyama poli kwa mazingira yao na kwaajili ya kivutio cha watalii kwa watalii wanaofika katika eneo hilo.

Ndani ya msitu wenye uoto wa asili, kuna mnyamapori aina ya tumbili, akiwa amesimama kwa umakini. Anavutia, mwenye rangi mbalimbali zinazovutia. Hii huonyesha mchango mkubwa wa utunzaji wa wanyamapori na misitu ya asili kwa ajili ya kivutio na kuchochea mazingira salama kwa wanyama.

Matabibu wa wanyama wakiwa wanawalisha na wakiwapa chanjo, tembo ikionyesha juhudi zauhifadhi wa misitu na wanyama pori, kwa kuwapa huduma za kiafya kuwatibu na magonjwa nyemelezi na kuwafanya kuishi kwa muda mrefu.

Mnyama pori jamii ya nyani anaevutia na kupendeza aliezungukwa na uoto wa asili wa kijani kibichi na miti mirefu hii huonesha juhudi za utunzaji na uhifadhi wa wanyama pori na misitu kwa ajili ya shughuli za kiutalii lakini pia kuongeza na kuchochea pato la taifa katika sekta ya utalii.

Twiga watatu na uoto wa kijani wenye miti mirefu wakionekana kutokea kwenye taswira ya kioo cha gari, hii huonyesha utalii wa ndani na utalii wa nje ambao unachochea watalii kuja kuangalia wanyapori na kivutio maalumu kwajili ya wanyamapori kuongeza pato la nchi kutangaza taifa.

Nyoka wa aina tofauti wamefugwa ndani ya chumba, kilichojaa majani chini sakafuni wakifungwa kwa madhumuni ya utafiti au biashara; hii inaonyesha mazingira ya ufugaji wa wanyamapori kwa usalama na utunzaji kwa ajili ya mambo mbalimbali.

Watalii wamesimama wakimwangalia mtoto wa mnyama aitwaye ngili kwa hamu na mshangao, mazingira haya huonesha uhusiano wa karibu kati ya binadamu na wanyama pori katika mazingira ya asili; ikiakisi uzuri wa utembeaji wa wanyama pori na huduma za kitalii zinazoendelea ndani ya nchi.

Mbuga ya wanyama nzuri ya kupendeza iliyosheheni uoto wa asili wenye majani na miti mingi ambapo kuna twiga, aliyehifadhiwa katika seng'enge la nondo imara kwa ajili ya kutazama na watalii hii huongeza weredi katika kuonyesha hifadhi hizi.

Mandhari ya porini yanayovutia kukiwa na ndege aina ya kasuku, aliyesimama juu ya miti ya miba kwa kivutio kizuri cha watalii.

Uwepo wa mto mkubwa uliozungukwa na uoto wa asili wenye miti mirefu na nyasi fupi, ambapo pembezoni mwa mto huo kuna mamba.